Hawa watu wote ni wachezaji wa aina tofauti ambao wanacheza mpira kwa mguu. Hawa watu wana watu wengi ambao ni wa kiwete wako na miguu moja wanatumia kucheza.

Hapa kuna nyasi imejengwa vizuri kuna nyasi ambayo ni nzuri sana kuna nyumba nzuri nzuri kuna bendera kuna nyasi ya colour ya manjano.

Huu msichana amefunika kichwa yake na kitambaa nyeupe huku akiangalia kando. Ako ndani ya maji akiogelea. Haya maji kuna kando yae kuna chuma viko huko.

Wamekitimu kwenye upe ambayo imewekwa kalamu ndani yake, aina tofauti ya kalamu na kuna kiti, kuna vipeperushi vingi vya aina tofauti kama vyeti timu nyingine nyeusi M.

Hii ni kitabu ambaye iliandikwa Junior English Two new edition , Haydn Richards. Hii ni kitabu nyeupe ambaye iko na cover na inakaa kama imezeeka.

Kuna wavulana wawili amabo mmoja alivaa nguo nyeusi na mwingine aliyevaa nguo nyeusi na majani. Hawa wavulana wamekaa kama wanakimbia na hawana na wakona mguu moja kila mmoja.